Watu wawili ambao wamesimama, wanawake. Mmoja akiwa amebeba mtoto mgongoni, akiwa anakata mgomba wa ndizi, huku kando kuna watu uwanjani.

Wamama, watano katika eneo hili, wawili wamesimama, mmoja akiwa amebeba mtoto. Wawili wengine, wameketi, mmoja akimpakulia maziwa, kutoka kwa sufuria. Mwingine akiwa ameinama , akimwangalia.

Migomba ya ndizi na mikunga ya ndizi enyewe, ikiwa kwenye shamba hili ambao imeiva na imekomaa. Chini hakujapandiliwa.

Kuna mikonga ya ndizi ambao limekatanishwa, mengine ikiwa haijakomaa. chini ya sakafu huku likingoja kukauka.

Watu wengi ambao wamekusanyika humu na ng'ombe zao huku wakiziingisha ndani ya bwawa ili waweze kuwaosha wadudu wanao sababisha ng'ombe kuwa wagonjwa . Wengine wakiwa wameshikilia wengine pande ingine.

Hawa ni ng'ombe wakukamuliwa maziwa ambao ni wengi wakiwa zizini. Mtu mkulima mmoja ambaye amevalia buti na nguo zake akiwa ana waosha.

Hii ni migomba ya ndizi ambazo ziko shambani, matawi yake yanaonekana kua yamezeeka, yamekauka, kando yake kuna miti ambayo iliyozunguka.

Kuna wakulima watatu kwenye rumu hii ambao wamevalia gauni zenye rangi nyeupe, na vilemba vichwani mwao na buti zenye rangi nyeupe pia, wakiwa wawili wao wako kwenye meko wakichemsha maziwa.

Kuna pikipiki mbili ambazo zimesimama huku zikiwa zimebeba mitungi ya maziwa ,Kando kuna waendeshaji ambao wamesimama ,kuna mingine chini.

Katika shamba hili limepandwa migomba ya ndizi na ndizi yenyewe haijaiva wala haijakomaa huku matawi yake yakiwa yenye rangi ya kibichi . Kando yake kuna mtu ambaye amesimama kwa umbali.

Hapa ni zizini mahala ambapo watu wawili wanamuosha ngombe, mmoja akiwa anamwosha, mwingine akimwagia maji kutoka Kwa mfereji.

Hizi ni ndizi nne ambazo zimeiva zikiwa zenye rangi ya njano huku zimekatwa vizuri zinapendeza.

Hili ni shamba ambalo limepandwa migomba ya ndizi ambayo haijaeka ndizi, huku kando, kuna miti mingi yenye rangi ya kijanikibichi.

Mwanaume mmoja amesimama huku akiushikilia mkunga wa ndizi ulioiva ukawa rangi ya njano, chini yake kuna nyasi kando kuna mikunga na migomba ya ndizi yenye rangi ya kibichi.

Kuna migomba michanga ya ndizi ambayo imepaliliwa na kupandwa katika shamba hili. Kando yake kuna miti iliyozunguka .

Ni sokoni, biashara inanoga. Wamama wamesimama huku, wakihesabu ndizi zao wakizipanga zilivyo. Huku kando, kuna miti na nyumba, vibanda.

Hapa ni shambani ambapo Mzee mmoja kavalia kilema chake. Ameinua mahindi juu huku akiwa anavuna. Kando, kuna mtu ambaye wanafanya kazi naye.

Mwanaume mmoja ambaye ameegelea kwenye mti uliyokatwa hulkaulka ameshika mkono kuenda nyuma kando ya yake nyuma yake kuna mikunga mingi ya ndizi iliyo pale, pamoja na migomba ya ndizi iliko shambani.

Ngombe mmoja yenye rangi nyeupe iko zizini , mkulima ambaye amechuchumaa huku akiwa amevalia kofia akiikamua akitumia jagi.

Huyu hapa ni mkulima wa ndizi, mkulima huyu amesimama kando ya mazao yake huku ameshikilia mmoja ya ndizi hiyo. Kando yake mna miti na hata mimea mingine.

Mama mmoja ambaye ametabasamu kweli kweli akiwa na mkebe wake, ameketi chini ya sakafu nyasi, anamkamua ng'ombe mwenye maziwa mingi, akiwa mwenye rangi mchanganyiko nyeupe pamoja na nyeusi.

Kwenye eneo hili, kuna ndama walio na madoa doa yenye rangi nyeupe pamoja na nyekundu. Wanapendeza wakiwa wamesimama. Huku wengine wakiwa eneo lao lingine.

Mkulima mmoja ambaye amevalia barakoa yenye rangi nyeusi, kofia kichwani na gauni ya bluu glavu mkononi buti zenye rangi nyeupe akitia kitu kwenye mikebe ya maziwa.

Nyumba yenye mabati iliyojengwa katika eneo hili. Chini yake kuna nyasi na nyasi ya ng'ombe. Kando kuna shamba lililopandwa mgomba ya ndizi mingi.

Hapa ni zizini. Ngombe mmoja, mwenye maziwa mingi, akiwa anakamuliwa, huenda kwa ndoo. Mkulima akiwa ameinama na kofia yake kichwa, akimshughulikia.

Huku ni shambani. Kuna mbegu nyingi zenye migomba, zikiwa pamoja. Matawi yake, ni yenye rangi ya kijani kibichi.

Kwenye duka hili, kuna watu wawili ambao wameinama. Mmoja amevalia gauni yenye rangi nyeupe na kilemba jeupe, mwingine ya bluu. Huku kando kuna mikebe mingi ambao imo pale. Mlangoni kuna mchoro mkubwa wa ng'ombe.

Muuguzi mmoja akiwa maabarani ,huku amebeba kifaa kimoja akiwa ameeka kitu kenye rangi nyeupe ndani na mkono mwingine imebeba kitu iliyoandikwa enye dawa akichanganya .

Huku ni zizini ng'ombe watatu ambao wako na rangi yenye madoadoa meupe na meusi wakiwa wanakandiwa na mashine. Wakulima wawili wakibeba mitungi yenye maziwa.

Hii ni ndizi. Ndizi yenyewe iko juu ya mgomba ambao imekomaa. Matawi ya mgomba ni yenye rangi ya kijani kibichi.

Ng'ombe mmoja mwenye madoa doa meusi na meupe huku daktari wa kutibu akiwa amevalia glavu zake na sindano mkononi.

Katika maeneo haya, kuna kikundi kubwa chenye watu ambao wamesimama, wengine wakiwa wamevalia kofia zenye rangi nyeupe gauni pia yenye rangi nyeupe, huku mwanamke mmoja akiwa na kifaa mkononi akiwaonyesha wengine, katikati yao kuna mtungi.

Kwenye shamba hili kuna mikunga mingi michanga ambayo imepandwa huku ikiwa imepaliliwa na maji ikiwa imepitishwa chini ili iweze kutulia vizuri.

Kuna ngombe wawili ambao wanapita katika eneo la pwagu huku wakioshwa mwingine akitoa mani, huko Kando kuna miti na ngombe zingine wengi.

Kwenye shamba hili kuna mimea ambayo imepandwa, imepaliliwa na ni mahindi. Matawi yake ni yenye ya rangi ya kijani kibichi, kando kuna miti iliyoizunguka.

Mama mmoja ambaye amesimama katikati wa shamba lake akiwa amevalia tisheti nyeusi na skati ya rangi nyeupe huku kando kuna nyumba na migomba ya ndizi iliyoko.

Shamba hili limegawanywa katika pande mingi, kuna migomba ya ndizi iliyopandwa kule pamoja na mboga, kando yake kuna mti uliopandwa.

Tuko shambani, mkulima amesimama shambani huku ameshikilia mazao ya ndizi. Ndizi hili limefunikwa na karatasi kuepuka pests . Huyu mkulima amevaa kofia, miwani, huku ameangalia upande huu mwingine.

Mama mmoja ambaye amesimama huku akiushikilia mkunga wa ndizi. Ndizi halijakomaa wala kuiva. Mikunga ya ndizi na migomba ya ndizi iko shambani.

Katika eneo hili, chumba, ndani ya chumba hiki, kuna nyasi, ambayo imekata katwa huku, ikiwa, inaegeshwa, ili ngombe, wakuje, wakaile.

Kuna mkunga wa ndizi, ambayo imeiva ikawa yangi ya kiwi njana. Ikiwa imeshikiliwa na mtu fulani. Kando yake kuna ukuta wa nyumba na mlango imefunguliwa.

Ng'ombe mmoja mweusi ambaye ni mgonjwa. Ana vidonda vingi mwilini, na ni mkonde. Amefungwa katika eneo fulani, peke yake kwenye mti.

Hii ni mahindi ambayo imekaukua ikiwa inangoja kuvunwa. Kando kuna miti pamoja na nyasi iliomo pale.

Katika eneo hili, mwanaumme mmoja, amesimama, mbale, ya wengine, huku, aki, inua mikono, ishara ya kwamba, anawahudumia, ama, anawapea, mawaidha, wakiwa.

Katika eneo hili la hospitali, maabarani, kuna mtu mmoja ambaye amesimama huku akiwa amevalia gauni yenye rangi nyeupe, huku akikuwa na utafiti wa dawa.

Mwanaume mmoja ambaye ameketi huku akiegemea kwa meza ako na ndizi mkononi akitoa maganda kando yake kuna ndizi zingine mingi.

Hapa ni zizini ambapo ng'ombe anakula mwenye rangi nyeusi na nyeupe huku akiwa anakamuliwa na mashine.

Huku ni shambani ambapo kuna mgomba wa ndizi, ndizi yenyewe imekomaa ingali bado haijaiva, matawi yake ni yenye ya rangi ya kijani kibichi, huku ikingojea kuvunwa.

Hili ni shamba kubwa ambalo limepamdwa ndizi migomba ya ndizi ambao ni mchanga saidi shamab hili limegawanishwa mara mbili.

Eneo hili, kuna mikunga mingi, ya ndizi, ambayo, imepangwa kwa mpangilio, msafi, chini, ya sakafuni hii, ndizi zinaonekana kuwa hazijaiva, lakini, zimekomaa.

Kuna ngombe wengi sana wakiwa wanakula wenye rangi tofauti nyeusi na nyeupe wamo katika eneo lao.

Hapa ni malishoni mwa ng'ombe ambamo kuna ng'ombe wengi wenye maziwa mengi wakiangalia maji ya kunywa. Ng'ombe mmoja amelala chini.

Katika shamba hili kuna migomba miingi za ndizi ambayo zimepandwa kwenye leni zao. Mgomba mmoja mkubwa ambao umekomaa huku ukiwa unangowja kuvunwa.

Kwenye shamba hili kuna migomba ya ndizi pamoja na ndizi zenyewe ambazo hazijakomaa wala kuiva, huku hazipaliliwa. Kuna nyasi na kuna mtu fulani ambaye amesimama kando.

Watu wawili ambao wamevalia kofia, na mikebe yenye maziwa mingi uku wakimwaga kwenye mkebe mkubwa. Kwa mlango Kuna watu Kama watano ambao, wamesimama.

Migomba yenye ndizi ambayo imeiva mikubwa, iko shambani huku mingine ikiwa mbichi ikingoja kuvunwa.

Katika eneo hili ngombe mmoja ambaye yuko zizini huku akiwa anakula, kando kuna vibuyu viwili vya maji pamoja na kijiko. Nyuma kuna uwanja.

Hawa ni ng'ombe. Ng'ombe hawa ni watano. Ng'ombe hawa ni wenye rangi nyeusi na nyeupe. Ng'ombe hawa wanne ni kama wanakula nyasi ambapo mmoja ameangalia kando. Nyuma ya ngombe hawa kuna chumba.

Eneo hili ni gumba ya ndizi mingi ambayo imeegeshwa huku kando yake kuna ndizi na miti iliyopandwa katika shamba hili.

Watu watatu wawili wamesimama, mmoja akiupanda mgomba wa ndizi katikati ya barabara. Kando kuna pikipiki iliyosimamishwa.

Maziwa yako ndani ya bakuli, ambayo yamegandana. Huku, yako rangi nyeupe yakiwa yanangoja kukunywa.

Huku ni zizini la ng'ombe, ng'ombe wengi ambao wanakula. Mwanadada mmoja ambaye amesimama huku akiwa amebeba mfereji wenye maji akiwa ameshikilia ng'ombe mmoja anamwosha.

Mwanadada mmoja ambaye ako na kipump kwenye mgongo wake ikiwa na dawa huku akiwa zizini la ng'ombe akiwaosha ng'ombe waliopanga foleni.

Mkulima mmoja mwanaume akiwa na ngombe yake huku ikiwa imesimama anaikamua kwenye ndoo yake, kando kuna miti uliyopandwa na ukuta uliozungukwa.

Huku ni sokoni, kuna vibanda vyenye kuuza aina ya chakula mbalimbali, viazi, ndizi, pamoja na nyanya. Ikiwa zimepangwa kwenye.

Wakulima wawili, mmoja akiwa amevalia, gauni yenye rangi ya blue ,akiwa anamkamua ng'ombe, wenye maziwa mengi, mwenye rangi nyeupe na nyeusi, huku wakiwa wamesimama. Kando, kuna watu wa, ambao wanamwangalia.

Hapa ni sokoni, wakulima wameleta mazao yao hapa ili waweze kuuza. Mazao haya ni ya ndizi. Mbele yake mna gari mbili, gari hizi zinambeba mandizi haya huku wapeleke mjini.

Gari moja kubwa, ambalo limeandikwa Mount Kenya Milk la kusafirisha maziwa. Watu wanne ambao wako pale, mmoja akiwa kwenye mtungi, wa kubadilisha na kusafirisha maziwa.

Huku ni sokoni. Biashara imenoga. Watu ambao wameketi, kuuza bidhaa zao. Kuna mikunga mingi ya ndizi, ambayo iko pale.

Hawa ni ng'ombe. Ng'ombe hawa wanakula. Kando ya ng'ombe hawa, kuna vyakula ambavyo viko ndani ya gunia. Vyakula hivi, ni kama ni vya ng'ombe hawa.

Eneo hili ni mahala ambapo ng'ombe hukuja kupumzikia, ng'ombe wengi wenye rangi tofauti nyeusi na nyeupe wakiwa wamelala chini kando kuna chakula yao.

Katika shamba kubwa hili kuna migomba pamoja na mikunga ya ndizi ambayo imekuwa kubwa huku bado haijakomaa na rangi ya matawi ni ya kijani kibichi. Kuna mtu mmoja kavalia tisheti yenye rangi nyeupe akiwa ameziangalia.

Juu ya meza hii ndizi hizi zimeiva kupita kiasi hadi zikapasuka, huku zenye rangi ya njano zikiwa zimetulia pale.

Huku ni zizini ambapo kuna ng'ombe wengi wenye rangi nyeupe wakiwa wanakula wengine wakioshwa huku mama mmoja ambaye amevalia tishati nyeupe akiwa na mfereji kuosha ng'ombe huyu.

Kwenye shamba hili, kuna mwanadada mmoja, ambaye amechuchumaa huku akiwa ametabasamu. Amevalia nguo zenye rangi nyeusi. Kando yake, kuna mahindi iliyopandwa na mbolea ya mboga.

Mikunga ya ndizi, mingi sana, ambayo imepangwa katika banda hili, huku mtu mmoja akiwa ameinua ndizi ,akiwa anazipanga. Kando kuna miti iliyozunguka .

Katika shamba hili, kuna mahindi ambayo, yamepandwa. Kulingana na vile yanakaa, kuna ugonjwa ambao, umesambaratika humo, maana hii mahindi haiko sawa.

Kwenye barabara hii ya lami mwana pikipiki mmoja akiwa amebeba mitungi fulani magari ambayo yako mbele yake yakiwa yanapita kando kuna watu.

Kuna watu wawili, mwanamke na mwanaume ,wote wakiwa wamevalia kilemba na kofia kichwani ,huku wakichujua maziwa kutoka kwa kibuyu kwenda kwa mkebe. Kando yake kuna plastiki iliyo na maji.

Mama mmoja akiwa amechuchumaa huku akiwa na ndoo yake akimkamua ngombe mmoja mwenye rangi ya samawi zizini akiwa amemfunga.

Daktari mmoja kavalia gauni yenye rangi nyeupe akiwa maabarani. Anafanya utafiti wa dawa tofauti tofauti akiwa ana mikembe mingi sana iliyoko pale.

Hawa hapa ni ng'ombe, ng'ombe hawa ni wengi wanakula chakula kuna mtu pale ambaye anawalinda hawo ng'ombe, ng'ombe hawa.

Shamba la ndizi, ndizi zimepangwa laini, zimepangwa vizuri, ingine zina mazao mazuri kama rangi ya manjani.

Kwenye rumu hii kuna vigae sakafuni na ndizi ambazo zimeiva zingine bado kando yao kuna greti yenye ndizi ambazo ziko sawa zimeiva.

Wakulima hawa ni watano. Wakulima hawa, wako na mazao yao huku wakiyapasua ,wakitumia miti aina ya mipini. Mmoja kasimama, wengine wameketi huku wakipasua mazao yao.